Chanjo hii ya ukambi hupewa watoto wanapozaliwa na pia wanapokuwa wakubwa wanapofikisha miaka moja hadi tano.

Dawa hii hutumika kupunguza homa, maumivu madogo kama ya kichwa, misuli, hedhi, mafua, meno na mgongo.

Huyu ni mhudumu wa afya ambaye hutembelea wasio jiweza mashinani ili watoto wapate chanjo wanazozifaa.